Hapa ni darasani. Madawati yamepangwa vizuri sana. Sehemu ya chini inaonekana kuharibika na kuwa na mashimo nyingi. Sehemu ya mbele kuna ubao mahali mwalimu huandika. Pia juu yake kuna saa. Madirisha katika darasa hili ni kubwa kubwa sana.

Apa ni juu ya mlima. Kuna watu ambao wamesmama na wengine wameketi. Kati ya ao watu, wengine ni wanaume na wengine ni wanawake. Kando ya mlima kuna majani. Kwa umbali kuna milima mingi inayoonekana. Hiyo mawingu yanaonekana.